Wanawake wawili wakiwa wamevalia nguo za mchezo kwenye uwanja wenye nyasi. Wanaonekana kuwa wako katika mashindano la kukimbia. Nyuma yao kuna watu wengine wameketi na meza na viti. Yanakaa kama tukio la mchezo au shughuli za nje.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao na chuma zilizopangwa kwa safu. Kuna madirisha marefu yenye mapazia na kwenye upande wa nyuma wa darasa kuna komputa zilizopangwa kwenye meza. Sakafu ina vigae vyekundu na inaonekana kuwa na mwangaza kutoka nje.

Uwanja wa michezo wenye vifaa vya rangi mbalimbali kama vile slide , na miundo mingine ya kuchezea watoto. Kuna miti mikubwa yenye majani mabichi na maua ya manjano, na barabara ndogo yakutembea inapita katikati ya eneo hilo, pia kuna mimea midogo iliyopangwa vizuri pembeni. Mandhari inaonekana kuwa chini ya anga ya blue .

Mwana mchezo mwanaume akiwa kwenye mashua ya kupiga makasia katikati ya maji. Amevalia fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya Mbele na kofia. Anashika kasia zake na anaonekana akishiriki katika mchezo wa kupiga makasia. Huku maji yakimwagika karibu naye kutokana na mwendo wa mashua ya makasia.

Safu kadhaa za madawati ya shule yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma yakiwa yamepangwa kwenye sakafu yenye vigae vyekundu vilivyo na madawa. Madawati hayo yanaonekana kutumika na yana mifuniko ya rangi tofauti.

Wakimbiaji watatu wa kiume wawili wao wakiwa wamevalia jezi zenye majina Kenya, kimani na Santos na mmoja amevaa jezi ya Nissan. Wote wanaonekana wakiwa katika mashindano ya riadha pengine kwa uwanja wa riadha usiku. Mkimbiaji anayekimbia anayevalia jezi ya Kenya anaonekana akisherehekea labda baada ya kushinda au kufanya vizuri.

Chumba chenye meza ndefu na kompyuta kadhaa zilizopangwa kwa mstari. Kila kompyuta ina skrini nyeusi na kibodi zikiashiria kituo cha kompyuta au maabara ya kompyuta. Kuta zinaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi na kuna rafu au ubao juu.

Inaonyesha mwanariadha kutoka Kenya, ambaye anaonekana akishikilia bango lenye maneno, Paris 2024 Qualified . Hii inaashiria kwamba mwanariadha huyu amefuzu kushirika katika michezo ya Olimpiki ya Paris 2024, anatabasamu pana akionyesha furaha na mafanikio yake.

Jengo kubwa la ghorofa mbili ambalo linaonekana kuwa la kisasa. Mbele ya jengo kuna barabara ndogo ya kuingilia iliyo tengenezwa kwa vigae na pande zake kuna bustani ndogo yenye mimea iliyo pandwa kwa safu ikiwa na rangi mbili tofauti kijani kibichi na njano. Katikati ya bustani na barabara hiyo kuna mlingoti mrefu unaonekana kutumika kwa ajili ya bendera.

Mwanaume akifanya mazoezi ya riadha huenda ni kuruka mbali au kuruka mara tatu kwenye uwanja wa riadha. Amevalia shati la mikono mifupi jeusi, kaptula fupi ya kijivu na viatu vya mchezo vya rangi ya kijani kibichi. Anaonekana yuko katikati ya kuruka mguu mmoja unainuka juu, nyuma yake kuna viti vya uwanja wa michezo vinavyoashiria kuwa yuko kwenye uwanja mkubwa.

Chumba chenye viti na meza ambazo zinaonekana zimepangwa kwa ajili ya darasa au mkutano. Viti vingi ni vya plastiki vyeupe. Kuna nguzo ya mchungwa upande wa kushoto na sakafu ina vigae vya rangi ya udongo na sehemu nyingine vigae vyeupe. Dirisha linaonekana upande wa nyuma ikionyesha mwanga wa nje. Inaonekana ni chumba cha mikutano, darasa la shule au ukumbi wa mkutano.

Mlango wa mbao wenye muundo wa pembeni na juu yake kuna vibao viwili vyeupe vyenye maandishi meusi. Kibao cha juu imeandikwa chemistry lab na kibao cha chini imeandikwa biology lab . Hii inaashiria kuwa mlango huu unaongoza kwenye maabara ya Kemia na Biolojia.

Kabati la mbao lenye vitu vilivyopangwa kwenye sehemu ndogondogo au rafu. Kwenye rafu hizo, kuna vitabu za rangi tofauti zikiashiria labda mahali pa kuhifadhi vitabu, kama vile kwenye shule, maktaba au ofisi.

Mitungi miwili ya gesi ya kupika pamoja na kizima moto cha chekundu vyote vikiwa vimehifadhiwa nyuma ya fremu ya chuma yenye rangi ya kijani. Fremu hii inaweza kuwa sehemu ya dirisha au uzuio wa usalama. Inawezekana vifaa hivi vimehifadhiwa nje au kwenye eneo salama la nyumba au biashara nchini.

Rundo la vitabu vya shule vimewekwa juu ya meza. Vitabu hivyo vina jalada la vyeupe na inaonekana kuwa vitabu vya masomo ya kompyuta, pia kuna mpya kadhaa zimetapakaa chini ya meza na baadhi ya vitabu vingine vinaonekana nyuma.

Mlingoti mrefu ikielekea angani. Juu ya mlingoti kuna anga la samawati lenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Chini ya mlingoti na kando kando, kuna miti mikubwa yenye majani mabichi.

Seti ya kompyuta ya mezani ikijumuisha kichunguzi na kibodi, vilivyowekwa juu ya meza nyeupe. Kichunguzi ni cha rangi nyeusi na kina nembo ya DEL chini katikati. Kibodi pia ni nyeusi na imewekwa mbele ya kichunguzi, juu ya kichunguzi kuna karatasi ndogo nyeupe iliyoandikwa NC-5. Inaonekana kama sehemu ya kituo cha kazi cha kompyuta kilicho tayari kutumika.

Hili linaonyesha wachezaji wawili wa mpira wa miguu, wakiwa wamevalia suruali fupi na t-shirt . Mchezaji mmoja amevaa t-shirt ya kijani na suruali fupi nyeupe na anatumia magongo mawili. Mchezaji mwingine amevaa t-shirt nyekundu na suruali fupi nyeupe na anaonekana akitumia kigongo kimoja, huku akisukuma mpira kwa mguu mmoja. Wote wawili wanaonekana wakicheza kwenye uwanja wenye rangi ya machungwa, labda uwanja wa udongo.

Hili ni chumba chenye kompyuta kadhaa zilizopangwa kwenye meza ndefu ,kuna viti vyeupe vilivyopangwa mbele ya kila kompyuta, inaonekana kama maabara ya kompyuta au chumba cha mafunzo.

Inaonyesha rundo la vitabu vingi vikiwa na jalada jekundu. Kimoja cha vitabu hivyo, kinaonekana wazi mbele na kina jina Ayubu Mashakani na pia jina la mwandishi John Habwe. Vitabu vingine viko nyuma na vina jalaza la zambarau.

Nyumba yenye paa la rangi nyekundu ipo upande wa kulia wa picha ,mbele ya nyumba kuna nyasi za kijani zilizokatwa vizuri na njia ya zege inayopita katikati ya uwanja. Kuna miti mbalimbali ya mapambo na ua wa ukuta unaozunguka eneo lote, anga ni la blue na hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua na angavu.

Mwanamke mwanariadha wa kuogelea akiwa ndani ya bwawa la kuogelea. Amevaa kofia ya kuogelea nyeupe na nguo ya kuogelea anaonekana akishika ukingo wa ubwawa au sehemu ya kuanzia.

Hiki ni kitabu kizee na kilichotumika sana kinachoitwa Hayden Richards Junior English 2 New Edition . Jalada lake lina mapambo ya maua ya blue na majani ya kijani kibichi.

Wachezaji wa Kenya ambao ni walemavu wa miguu wakiwa wametumia magogo. Wamevalia jezi nyekundu zenye neno Kenya mbele na kaptura za kijani kibichi. Wanatembea kwenye uwanja wa nyasi na wengine wa timu yao wanaonekana nyuma wakiwa wameketi au kusimama. Inaonekana ni mazoezi au mechi ya soka ya walemavu.

Waendesha baiskeli wawili wakiwa kwenye baiskeli. Wote wamevaa jezi zenye maneno Kenya kwenye kaptura zao. Wamevalia kofia ngumu za rangi nyekundu. Wanaonekana wakiendesha baiskeli kwenye njia iliyo na mimea nyingi nyuma yao, ikionyesha mazingira ya nje au ya mashambani.

Eneo la kazi la computer .Kwenye meza kuna skirini ya computer ya dell. Kii bodi nyeusi, kipande cheusi kikiwa juu ya picha ndogo ya kitambaa yenye picha ya county . Head set ya kijani kibichi imeangalia kwenye skrini. Nyuma ya computer kuna dirisha yenye fremu ya chuma ya rangi ya kijani.

Wachezaji wawili wa soka wenye ulemavu wa mguu wakicheza mpira wa miguu uwanjani. Mchezaji aliye mbele amevaa jezi ya rangi ya dhahabu na suruali fupi ya samawati. Mchezaji mwingine aliye nyuma amevaa jezi ya rangi ya machungwa, akimwangalia mchezaji huyu. Nyuma yao kuna mwanaume mwingine amesimama na uwanja unaonekana kuwa wa nyasi.

Picha inaonyesha watu wawili ndani ya chumba kinachoonekana kuwa gym au kumbi la mazoezi. Mtu mmoja amesimama amevaa koti jekundu lenye mistari mieupe na suruali akiwa ameshikilia bagi lefu jeusi akipiga ngumi. Mtu mwingine amekaa kwenye kiti cha magurudumu, amevaa fulana ya blue na suruali ya jinzi na anapiga begi hilo ngumi.

Mwanamichezo mwenye ulemavu wa mguu mmoja, akiwa amevalia jezi ya timu ya Kenya yenye rangi ya nyekundu na nyeupe. Na neno Kenya limeandikwa kifuani. Anatumia magogo mawili kujisaidia kukimbia uwanjani. Mpira wa miguu umewekwa mbele yake chini. Nyuma yake kuna viti vya watazamaji vinavyoonekana kutoka na watu wengine na bendera za matangazo.

Ubao mweupe uliowekwa ukutani ambao unaonekana kuwa na maandishi mengi yaliyoandikwa kwa alama ya samawati. Chini ya ubao kuna sehemu tupu. Inaonekana kama ubao wa darasani au chumba cha mikutano.

Wanariadha wanne wa Kenya, wanaonekana kuwa baada ya mashindano ya riadha. Watatu kati ya amevaa jezi nyekundu yenye nembo Kenya na namba ya wanariadha huku mmoja akiwa amevalia jezi ya angi ya mchungwa. Mmoja wa wanariadha amevaa barakoa ya macho kuashiria labda ni mwanariadha mwenye ulemavu wa macho ambaye anashindana katika mashindano ya walemavu.

computer mbili za mezani za dell .Kila moja ikiwa na key bodi na kipanya chake. Viko juu ya meza nyeupe na kuna vitabu vilivyopangwa kando ya moja ya computer .Sehemu ya juu ya ukuta ianaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi.

Picha ya darasa tupu chenye madawati na viti vilivyopangwa kwa safu. Madawati yanaonekana kuwa za zamani na ya mbao, baadhi yakiwa na karatasi au vitabu juu yake. Sakafu inaonekana kuwa na mdondo mekundu na meusi. Kuna madirisha yaliyo na mapazia yenye rangi nyekundu yaliyofungwa kwa kamba.

Jengo la vigae vyekundu na kuta za mawe. Ina milango miwili ya mbao yenye rangi ya kahawia na dirisha lenye fremu ya chuma ya kijani kibichi. Kuna nguzo inayoonekana kama sehemu ya mfumo wa kusanyia maji ya mvua.

Darasa la kompyuta. Kuna madawati mengi ya wanafunzi yaliyopangwa kwa sawa, na kila dawati lina kiti. Nyuma ya darasa kuna meza mrefu ambapo kompyuta kadhaa zimewekwa, pia kuna ubao mweupe ukutani, nyuma, na dirisha lenye mapazia ya rangi ya chungwa upande wa kulia.

Mkusanyiko wa karatasi za rangi mbalimbali zilizokunjwa, zikiwa zimesimama kwenye chombo kinachoonekana kama begi au kikapu. Rangi zinazoonekana ni pamoja na njano, pinki, blue , na zambarau. Baadhi ya karatasi zimesimama wima huku zengine zikiwa zimelala. Mandhari ya nyuma inaonyesha ukuta wenye muundo wa kijiometri na kitu.

Jalada la kitabu kiitwacho Longhorn Computer Science Learners, Book Grade seven . Kinaonekana kuwa kitabu cha masomo ya sayansi ya computer kwa wanafunzi wa darasa la saba, na kinaotokana na mtaala wa kimsingi wa mahiri. Jalada linapicha ya mkono uliovalia glovu ya buluu, ukishika chipu ya computer .

Ratiba ya shule labda ya Thika road Christian Junior school kama inavyosomeka juu. Ratiba inaonyesha masomo na shughli mbalimbali kwa siku za wiki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa na nyakati zake . Kwa mfano ,Jumanne asubuhi kuna Chapel ratiba imepigwa picha ili kubandikwa ukutani au ubao.

Sehemu ya juu ya mtu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Amevaa shati la miraba fulani ya kijivu na jeans ya buluu. Mikono yake inaonekana na mkono wake wa kushoto unashikia gurudumu la kiti. Anaonekana kushikilia vitabu kadhaa mkononi wake wa kulia ambavyo viliwekwa juu ya mapaja yake.

Bango la kuelekeza lililo bandikwa kwenye pillar . Bango hilo lina rangi ya kijani na mshale wa kijani kibichi unaoelekea kushoto. Juu ya mshale pameandikwa high school na chini ya mshale pameandikwa office . Hii ina ishara kuwa ofisi ya shule ya upili iko upande wa kushoto na wa eneo hilo.

Inaonesha mtu anayetambuliwa kama Asiya Sururu ambaye anaonekana kuwa mwanariadha akiwa ameketi kwenye mashua juu ya maji pengine mto. Amevalia mavazi za michezo na anatengeza ishara ya amani kwa mkono wake akitabasamu kwenye kamera. Maandishi chini ya picha yanasema Asiya Sururu akifanya mazoezi kwenye mto Oise ikionesha kuwa anafanya mazoezi kwenye mto Oise.